Mtaalum wa afya watatru wakiwa wamevaa sare za hospitali, za kijani, kofia, na barakoa, wakimbeba mgonjwa kwenye machela ya magurudumu. Mgonjwa huyu, ameifunikwa kwa shuka nyeupe. Wataalamu hao wanaonekana kuwa katika harakati ya kumsafirisha mgonjwa, labda kutoka sehemu moja ya hospitali kwenda nyingine.

Xray ya meno ya binadamu kwenye skrini ya kompyuta. Pia inaonyesha wazi miundo ya mifupa ya taya ya juu na ya chini, meno yenyewe na mzizi ya meno. Kwenye picha kuna mkono wa mtu anayeelekeza na kidole kwenye eneo fulani ya taya au jino labda akifafanua jambo fulani au akionesha tatizo maalum.

Vifaa vitatu muhimu vya meno vilivyopangwa juu ya uso wa rangi ya buluu iliyopauka, labda meza ya matibabu au kaunta. Vifaa vinavyoonekana ni pamoja na kioo cha meno, hutumika kuchunguza maeneo magumu kufika ndani ya kinywa, ndani cha meno hutumika kuchunguza meno kwa ajili ya mashimo au matachizo mengine.

Vifaa vya daktari wa meno. Katikati ya picha kuna vifaa kadhaa vya chuma vinavyotumika kwa uchunguzi wa matibabu ya meno kama vile vioo vidogo vya meno na vyombo vya kuchunguza meno. Kando yake, upande wa kushoto kuna mswaki wa kijani kibichi uliopangiliwa na vifaa vingine.

Mkusanyiko wa vyombo vya chuma vinavyotumika katika taaluma ya ufundi wa meno. Vifaa hivyo vinajumuisha koleo maalum kwa ajili ya kung'oa meno. Pamoja na vifaa vingine vyembamba vinavyoweza kutumika kwa kazi mbalimbali ndani ya mdomo. Vyombo vyote vinaonekana kua katika hali safi na tayari kwa matumizi, ikiashiria umuhimu wa usafi katika mazingira ya kliniki.

Mtu akinawa mikono yake chini ya bomba la maji linalotoka kwenye chombo cha plastiki kilichowekwa juu ya kigonda cha mbao linaonekana kama kituo cha kunawa mikono cha muda.

Safu za mimea michanga ya mahindi, mazao mengi na fanaka yenye majani marefu iliokua kutoka kwa udongo mweusi au wenye rutuba. Mtazamo wa picha umetoka chini ukionyesha majani ya kijani kibichi yanayo inuka kuelekea juu au mwanga wa asili. Udongo kati ya mimea unaonekana kuwa umelimwa vizuri.

Aina mbalimbali za nafaka au jamii ya kunde zilizowekwa kwenye bakuli za udongo na mifuko ya gunia. Kuna nafaka nyeusi, kijani kibichi, nyekundu na bengeni zikionyesha utofauti wa mazao ya kilimo.

Mazingira ya msitu wenye miti mirefu ya asili. Kwenye ardhi kuna mnyama aliyeonekana kama paa amelala chini bila uhai. Inaonekana kua ni mnyama aliye kufa labda kutokana na ugonjwa, njaa au kuvamiwa na wanyama wakali.

Chumba kilichopangwa kikionekana kuwa duka au dawa au store ya vifaa vya matibabu. Kuna rafu na makabati mengi meupe yaliyowekwa kwenye ukuta yaliyojaa bidhaa mbalimbali za matibabu kama vile chupa za dawa, vifaa vidogo na vyombo vya plastiki. Katikati ya chumba kuna meza au kaunta yenye vitu vinavyotawanyika juu yake.

Gari la wagonjwa linaonekana limeegeshwa kwenye barabara ndogo au eneo la maegesho. Gari hili lina rangi nyeupe na mistari ya kijani na nyekundu na neno ambyulansi linaonekana kuwa nyuma. Mlango wa nyuma wa gari unaonekana kuwa wazi na inaonekana kuna gurudumu la akiba.

Kitanda cha uchaguzi wa matibabu au meza ya matibabu, kimefanywa kwa chuma au kina godoro jeusi lililochakaa. Kiti kicho kinaonekana kuwa katika chumba chenye ukuta wa rangi ya kijani kibichi na sakafu ya vigae. Juu ya meza, kuna chombo cheupe cha jumla. Kiti hicho kinaonekana kutumika na kina machangam .

Kifaa cheupe cha hospitali kilicho simamishwa kwenye sehemu inayofanana na ukuta. Kifaa kina sehemu inayo zunguka juu yake, na kinaonekana kuwa na waya inayo unganisha sehemu ya juu ya msingi chini ya sehemu ya juu kuna sehemu nyingine inayo elekea chini.

Kifaa cha kisasa cha matibabu kilicho na skrini inaonyesha grafu na taarifa mbalimbali. Kifaa hicho kina sehemu nyingi za electroniki, mabomba na nyaya zinazounganisha sehemu zake tofauti. Inaonekana kuwa kimewekwa kwenye stendi yenye magurudumu kinachoashiria uwezo wake na kusafirishwa.

Vifaa viwili vya kuskia vimeonyeshwa. Kimoja kikiwa ndani ya kisanduku chake na kingine kikiwa nje ya kisanduku ndani ya kifunganishio cha plastiki. Kifaa cha kuskia kilicho nje ya kisanduku kina rangi ya kahawia na kimeunganishwa na waya na kipaza sauti kidogo.

Dawa ya Ibugesic ikiwa imeekwa juu ya sehemu nyeupe, labda meza au counter . Sanduku hilo lina rangi ya manjano na lina maandishi ya picha zinazohusiana na dawa, ikiwa pamoja na jina ya dawa; Ibugesic, na picha ya watoto ikionyesha kuna dawa hio inaweza kua ya ajili ya watoto.

Bidhaa mbili za dawa zinazohusiana na acetaminophen zilizowekwa juu ya uso ya mbao au meza yenye mchoro wa fanaka ya mti. Kushoto kuna kisanduku kidogo cha bluu yenye lebo care na acetaminophen na maandishi. Inaonekana kuwa ni pakiti ya vidonge.

Mtoto mchanga akipimwa na mtaalamu wa afya, ambaye anaonekana amevaa glovu nyeupe na koti la daktari. Mtoto amelala juu ya kitambaa cha rangi, na nyuma kuna mtu mwingine, labda mama au mlezi wa mtoto.

Mmoja akiwa mtoto na mwingine mtu mzima wakiwa wamevaa barakoa wakitumia kituo cha kunawa mikono chenye rangi ya kijani kibichi. Kituo hicho kinaonekana kuwa na bomba la maji na sehemu ya sabuni au sanitizer .

Tukio la chanjo au sindano iliyotolewa kwa mtoto mdogo. Mtaalamu wa afya ambaye amevaa glovu ya bluu anaonekana kuwa na sare ya matibabu. Anampa sindano kwenye mkono wa msichana. Msichana huyu ameegemea mbele kidogo na ingawa uso wake haupo wazi kabisa.

Mguu wa mtu uliovimba karibu na kivundo cha mguu. Ngozi katika eneo hiyo inaonekana kuwa nyekundu na kuvimba sana. Hali hii inaweza kuashiria kuumia kwa kivundo cha mguu kama vile kuvurugika kwa kivundo cha mguu.

Mimea yenye majani mingi labda liliopigwa katika bustani au misitu. Majani yanaonekana kuwa na umbo fulani na kuna mwanga wa jua unaoppenya katikati ya majani kuashiria hali ya nje inaonekana ni picha karibu ya mimea.